Kinaonekana kuwa kituo cha chanjo au kliniki ambapo muuguzi amevaa barakoa na sare akichoma sindano begani kwa mtu aliyeketi. Watu wengine wamesimama karibu wakionekana kusubiria zamu yao au wakitazama mchakato huo. Kuna ishara ya hatari ya kibayolojia kwenye sanduku la kadibodi mbele ya muuguzi ikionyesha usimamizi salama wa vifaa.

Mwanamke mmoja akiwa amevaa barakoa na kitambaa cha kitamaduni kichwani, anaonekana anapokea karatasi kutoka kwa mwanamke mwingine aliyeketi mbele yake. Mwanamke aliyetoa karatasi amevaa shati la buluu na barakoa. Inaonekana kama wako nje na kuna watu wengi wasionekana wazi nyuma yao. Hali ya jumla inaashiria shughuli za usambasaji au usajili labda katika mazingira ya jamii au huduma za kijamii.

Inaonekana kuwa mazingira ya hospitali ambapo mtu anayeweza kuwa mgonjwa amelala kitandani. Mtaalamu wa afya, akiwa amevaa mavazi maalum ya kujikinga na maski, anamtibu mgonjwa. Kifaa cha ufuatiliaji kinaonekana kwenye ukuta, kikionyesha dalili muhimu za mgonjwa. Hali hii inaonyesha uangalizi wa kimatibabu labda kwa mgonjwa mwenye hali mbaya au anayehitaji tahadhari maalum.

Watu kadhaa wamekaa kwenye viti, wakisubiri huduma fulani ndani ya chumba chenye kuta nyeupe. Wengi wao wamevaa barakoa, wakizingatia kanuni za afya. Kwa mbali, mtu anayeonekana kuwa mfanyikazi wa afya amesimama karibu na meza, akionekana kutoa huduma kwa mtu mwingine. Inaonekana ni eneo la kliniki au kituo cha afya ambapo watu wanapata matibabu au chanjo.

Watu watatu wanonekana wamesimama kwenye ardhi kame. Labda wakipokea msaada. Mwanaume amevaa barakoa ya bluu na kumpa kitu kinachoonekana kama pakiti ya maji mwanamke. Mwanamke huyo amebeba mtoto mdogo na wote wawili wanaonekana kuwa katika hali ya uhitaji. Mandhari kame ya jua kali inaashiria ukame na mazingira magumu.

Eneo linaonyesha shughuli za kijamii labda kliniki ya rununu au kituo cha afya. Mwanamke mmoja ameketi akijaza fomu na wengine wawili wameketi mbele yake. Dawa na vifaa vingine vya matibabu vimepangwa juu ya meza. Mtu mmoja anaonekana kuwa amesimama na wengine wameketi wakisubiri huduma.

Onyesho hili linaonyesha kundi la watu wazima sita. Wakishiriki katika hafla ya uzinduzi wa gari la rununu la afya lililobrandiwa na Amref Health Africa na AstraZeneca . Watu wawili wakati wanashika mukanda wa dhahabu wakionyesha ishara ya kukata utepe wakati wa sherehe. Wengine wanne wamesimama karibu wakishuhudia tukio hilo huku baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi rasmi.

Mgonjwa anayeonekana kuwa mwanamke, anatabasamu pana wakati daktari wa meno anampima. Mikono ya daktari wa meno imevalia glovu za bluu na wanatumia vifaa maalum vya meno. Kioo kidogo cha meno kinaonekana kikitumiwa kukagua meno ya mgonjwa. Hali ya utulivu na kitaalamu inaonekana kati ya daktari na mgonjwa.

Seti ya picha nne zinaonyesha mabadiliko ya meno ya mtu labda kabla na baada ya matibabu ya meno. Katika picha mbili za juu, meno yanaonekana kuwa na mapengo na rangi isiyo sawa ikionyesha uhitaji wa marekebisho. Picha mbili za chini zinaonyesha meno yaliyorekebishwa, yakiwa yamepangika vizuri na yana rangi nyeupe inayofanana. Kazi hii inaonekana imefanyika na kliniki ya meno iitwayo Arodental , kama inavyoonekana kwenye alama ya maji.

Daktari wa meno amevalia glavu za buluu na anaonekana akimchunguza mgonjwa. Kioo kidogo cha meno kinatumika kukagua kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo wake, akifanya iwe rahisi kwa daktari kukagua meno. Hali hii inaonyesha utaratibu wa kawaida wa matibabu ya meno.

Uso wa mwanamke unaonekana kuwa na ngozi nyeusi, unawakilisha tabasamu pana la furaha. Meno meupe na safi yanaonekana wazi, yakiongeza mvuto kwenye tabasamu. Mashavu yamejijenga kwa furaha yakionyesha hisia chanya. Ingawa sehemu ya juu ya kichwa haionekani, msisitizo ni kwenye kidevu na tabasamu, ukiashiria mtu mwenye furaha.

Vifaa mbalimbali vya meno vyenye kung'aa na vyenye chuma vimepangwa kwa usawa juu ya kitamba cha buluu chenye michoro upande wa kushoto, kuna kioo kidogo cha meno chenye mpini mrefu, vifaa vingine vilivyobaki vina ncha tofauti tofauti baadhi vikiwa vimepinda au vikiwa bapa, vikitumika kwa kazi mbalimbali za meno, vyote vinaonekana kuwa safi na tayari kwa kutumika.

Daktari wa meno amevalia glavu nyeupe na anaonekana akimchunguza mgonjwa. Anatumia vifaa vya meno akifanya kazi kwenye kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa amekaa akisubiri akiwa amefungua mdomo wake. Hali hii inaonyesha utaratibu wa kawaida wa kliniki ya meno.

Daktari wa meno anamhudumia mngonjwa akiwa amevaa glovu nyeusi na anashikilia sana za meno, mgonjwa amefungua kinywa chake huku daktari akichunguza meno yake, mngonjwa anaonekana kuwa mwanaume mwenye ndevu fupi inaonekana kama anapokea matibabu ya kawaida ya meno au uchunguzi.

Daktari wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa akimchunguza mdomo kwa kutumia vifaa vya matibabu. Daktari amevaa koti jeupe la maabara, barakoa na glavu akionyesha taaluma yake ya kuzingatia usafi. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalumu cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi kwa uchunguzi. Mazingira ya kliniki yanaonekana kwa nyuma yakiwa na vifaa vingine vya matibabu na usafi.

Daktari wa meno anaonekana amevaa glavu ya buluu na ameshika vifaa vitatu vya meno. Vifaa hivyo ni pamoja na kioo cha meno, na zana nyingine mbili zinazofanana na ndoana au vifaa vya kuchunguzia. Nyuma ya mkono wa daktari, kuna mazingira yaliyofifia ya chumba cha meno, ikionyesha mazingira ya kliniki. Picha inaashiria utaalamu na maandalizi ya daktari kwa ajili ya uchunguzi au matibabu ya meno.

Wanafunzi watano au wafanyikazi wanajishughulisha na kazi ya maabara. Wote wamevalia makoti meupe ya maabara na barakoa. Wakizingatia usalama na usafi. Vifaa mbalimbali vya maabara ikiwemo mizani na vyombo vidogo vimetandazwa mezani. Inaonekana wanashirikiana kwenye zoezi au mradi fulani wa kisayansi.

Mdomo wa binadamu unaonekana wazi, ukionyesha meno meupe na fizi zenye afya. Kioo cha daktari wa meno kionaonekana kikiwa ndani ya mdomo, kikionyesha jino moja lenye shimo au kuoza. Mwanga mkali unaonekana ukitoka upande wa kulia, ukiangazia mdomo na meno. Hii inaweza kuwa mfano wa matatizo ya meno au utaratibu wa ukaguzi wa meno.

Huu ni muonekano wa karibu wa mdomo la tabasamu la mtu. Mtu huyo ana meno meupe na nadhifu yaliyo wazi kabisa yakitabasamu. Midomo inaonekana kuwa na rangi nyeusi labda imepakwa wanja au lipstiki. Sehemu ya kidevu na shingo pia inaonekana ikionyesha ngozi yenye rangi nyeusi. Mkondo mweupe wima unaonekana kulia labda ukiashiria mgawanyiko au kingo kingine.

Mwanaume amevaa sare kamili za zimamoto, ikiwamo kofia ya njano na nguo za kujikinga. Amebeba vifaa mbalimbali vinavyotumika katika kazi ya zimamoto. Nyuma yake, kuna magari mawili makubwa ya zimamoto, moja likiwa jekundu na lingine likiwa na rangi za nyekundu na njano. Anaonekana akiwa amesimama imara na tayari kwa kazi, akionyesha taaluma yake.

Mtu mmoja anaonekana ameketi chini akiwa ameinamisha kichwa akionyesha huzuni au kukata tamaa baada ya janga nyumba zilizoharibiwa na moto zikiwa zimejengwa Kwa mabati zinaoonekana nyuma zikionyesha athari mbaya ya moto moshi unaonekana ukifika Kwa mbali watu wengine wamekusanyika karibuwakishuhudia uharibifu mandhari inaashiria mkasa wa moto katika makazi ya watu au eneo la makazi duni.

Lori bani nyeupi ya mizigo ya UPS iliyopandwa na bango la Delivering Humanitarian relief . Imepaki barabarani. Nyuma yake kuna malori mengine kadha yanayofanana yakionyesha msafara wa magari. Barabara inaonekana kuwa imetengenezwa kwa mawe ya kifusi. Na kwa upande wa kulia kuna nguzo ndogo zilizopangika kando ya barabara. Anga linaonekana kuwa jeupe kidogo, likionyesha hali ya hewa tulivu.

Watu wengi wamekusanyika nje, wameketi chini au kwenye viti vichache. Kundi la watu linaonekana likisikiliza kwa makini watu wawili waliosimama mbele, ambao wamevaa fulana zenye mandishi, nutrition volunteer, maandhari ina miti na majengo, kuashiria kuwa tukio hili linafanyika katika jamii, inaonekana kuwa ni mkutano wa kijamii au programu ya kutoa msaada wa lishe kwa wakaazi.

Kikosi cha wazima moto wanne wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kujikinga na kofia ngumu wakifanya kazi karibu na jengo dogo. Mmoja wao anaonekana akitumia kifaa kirefu cha chuma labda anachunguza au anajaribu kufungua mlango. Moshi unaonekana ukitoka ndani ya jengo hilo la kijani kibichi. Mandhari ya jumla inaonyesha tukio la dharura labda zoezi la kuzima moto au uokoaji.

Rundo kubwa la takataka limefurika kutoka kwenye pipa jeusi la taka. Juu ya pipa, kuna vikombe vingi vya kahawa vinavyoweza kutupwa na mabaki ya chakula. Majani yalioyokauka yametawanyika chini karibu na pipa la taka, ikionyesha msimu wa vuli au uhaba wa usafi. Nyuma ya pipa, kuna ukuta wa matofali na mlango wa gereji nyeupe na kando kuna mmea mdogo kwenye chungu.

Matone ya maji yanaruka juu baada ya kuanguka kwenye chombo chenye maji. Mviringo wa maji unaonekana wazi ukionyesha namna tone lilivyoingia kusababisha mtikisiko. Chombo hicho kinaonekana kuwa ndoa au pipa la rangi ya kijani kibichi likiwa limejaa maji. Mazingira yanaonekana nyuma ni hafifu yakionyesha labda mimea au vitu visivyo wazi.

Mtu amevaa nguo za kazi za rangi ya bluu na kofia ameinama chini akifanya kazi shambani. Anaonekana akitumia zana za kilimo, labda jembe au reki, kukusanya udongo au kupalilia. Kwa nyuma, kuna troli ya kijani na mimema mingine ya kijani iliyopandwa kwa mistari. Hii inaonyesha shughuli za kilimo au bustani, ambapo mtu huyo anahakikisha mimea inastawi vizuri.

Chumba kidogo chenye kuta nyeupe na sakafu ya vigae, kinachoonekana kama ofisi ya daktari au chumba cha uchunguzi. Katikati, kuna meza ya uchunguzi iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani, na dawati la mbao na kiti karibu nayo. Rafu nyeupe imejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo ndoo za pinki , na vifaa vya matibabu. Kwa jumla inaonekana kama mazingira safi na yaliyopangwa vizuri, ya kituo cha afya.

Ndani ya jengo hili, kuna chumba ambacho kinaonekana kama ofisi ya hospitali au kliniki. Meza ndogo ya mbao na kiti ziko ndani ya chumba hicho, ikiashiria mahali pa kufanya kazi au kushauriana. Katika chumba cha mbele, kuna kabati ya chuma na vifaa vya matibabu, ikiwemo ndoo za taka hatari. Kuna mabango yaliyo bandikwa ukutani yakitoa tarifa ya afya au huduma.

Chumba kinaonekana kuwa duka la dawa au sehemu ya zahanati. Rafu zimejaa vifaa vya matibabu, chupa na masunduku ya rangi tofauti hasa buluu na nyeupe. Kuna meza katikati ikiwa na nyaraka mbalimbali, daftari na vifaa vingine vya ofisi, ikionyesha shughuli zinazoendelea. Dirisha mbili kubwa zinaonyesha mwanga wa asili unaoingia ndani na nje ya dirisha la kulia mazingira ya nje yanaweza kuonekana.

Huu ni mtazamo wa chumba kinachoonekana kuwa kliniki au chumba cha uchunguzi wa watoto, kutokana na uwepo wa mizani wa kupimia watoto na kifaa cha kupimia urefu wao. Meza nyeupe kubwa imewekwa katikati ya chumba, ikiwa na viti viwili viwili. Juu ya kuta za rangi ya njano kuna karatasi kadhaa zilizobandikwa, zikionyesha labda rekodi za matibabu au chati ya ukuaji. Dirisha kubwa lenye vioo vya aluva linaruhusu mwangaza wa asili kuingia ndani.

Chumba kina meza, viti na mlango wazi, kuna bango la rangi ya waridi, na maandishi ukutani. Sanduku la bluu limewekwa juu ya kabati la chuma.

Fomu ya matitabu au rekodi ya hospitali imefunguliwa na kuonyeshwa wazi ikiwa na maelezo yaliyoandikwa kwa mkono. Inaonekana kuwa fomu rasmi ya hospitali ya taifa ya Kenyatta, ikionyesha jina la mgonjwa, numba na tarehe. Maelezo ya matibabu yameandikwa kwa undani yakiashiria uchunguzi au maendeleo ya ungonjwa. Hii inaweza kuwa sehemu ya faili ya mgonjwa inayotunza katika kituo cha afya.

Inaonekana kuwa mashine ya eksirei ya kidijitali inayobebeka inayofanana na mfumo wa GE Optima XR220. Mashine hii ya rangi nyeupe na mistari ya buluu ikiwa imesimama wima. Inaonekana kuwa katika chumba chenye ukuta wa rangi ya kahawia. Kifaa hiki cha matibabu ni muhimu kwa utambuzi wa magonjwa haraka.

Hiki kinaonekana kuwa chumba cha kliniki ya macho, kikiwa na vifaa maalum zilizopangwa kwa ajili ya uchunguzi, vifaa viwili vikuu vya kupika macho vimepangwa kwenye meza, kimoja kikiwa kimeunganishwa na kiti. Kuna kiti cheusi chenye maandishi ziwa sirikwa sub-county hospital kikiwa kimetazama vifaa hivyo, kwa mbali kuna bango lenye michoro ya macho likiwa imening'ing'inizwa kutani.

Meza ya maabara imejaa vifaa mbalimbali vya kisayansi. Darubini yenye rangi ya kijivu na nyeusi imewekwa katikati ikiwa tayari kutumika. Kando yake kuna mashine kubwa labda ya kupima au kuchanganua yenye sehemu ya bluu na nyeupe. Chupa ndogo zilizo na sampuli zinaonekana zikiwa zimesimama karibu na darubini zikiashiria shughuli za utafiti au uchunguzi.

Gari la dharura la matibabu limeegeshwa kwenye jumba au ukumbi. Lina droo kadhaa zilizofunguliwa kidogo zikionyesha yaliyomo ndani. Juu ya gari hilo kuna stendi ya chuma inayotumika kuning'inizia drip pamoja na vifaa vingine vya matibabu. Upande mmoja wa gari kuna ndoo mbili za takataka zilizoshikiliwa.

Taswira hii inaonyesha kifaa cha maabara, labda darubini. Kimewekwa juu ya meza nyeupe. Nyuma ya darubini kuna kifaa kingine cha elektroniki chenye rangi ya bluu na nyeupe, kinachoonekana kuwa sehemu ya vifaa vya maabara. Chumba chenyewe kina kuta za rangi ya manjano, na kuna dirisha dogo upande wa kushoto. Vifaa hivi vinaashiria kuwa picha ilipigwa ndani ya mabara au mazingira ya utafiti.

Staki hii inaonyesha mirija mingi ya kupimia damu, kila moja ikiwa na kofia nyekundu. Zimepangwa kwa uangalifu katika mafungu manne, kila fungu likiwa limefungwa kwa plastiki. Mirija hiyo inaonekana kuwa mipya na haijatumika, ikiashiria kuwa ni vifaa vya maabara. Huenda ziko tayari kutumika katika uchunguzi wa kimatibabu au tafiti za kisayansi.

Kitanda cha uchunguzi cha matibabu chenye godoro jeusi na fremu ya chuma kimeonekana ndani ya chumba. Kuna ngazi ndogo mbili za chuma na miguu nyeusi zikiwa zimewekwa mbele ya kitanda, zikiwezesha kupanda na kushuka. Sakafu ina vigae vyeupe na ukuta una rangi ya kijivu, ikionyesha mazingira ya kliniki au chumba cha matibabu. Kwa jumla, ni kifaa muhimu kinachotumika katika vituo vya afya kwa ajili ya kumchunguzia mgonjwa.

Mchoro unaonyesha mwanamke ameketi kwenye kiti cha ofisi, akiwa amelaza kichwa yake kwenye meza mbele ya kompyuta ndogo. Anaonekana amechoka sana, akionyesha uchovu wa akili au kimwili baada ya kazi ngumu. Kombe la kahawa limekaa karibu na kompyuta ndogo, likionyesha labda alikuwa anajaribu kukaa macho. Mandhari yote inaonyesha mfanyikazi aliye lemewa na kazi au kuchoka sana.

Chupa ya dawa ya kuongeza lishe inasimama mbele ikiwa na lebo nyekundu na njano. Maandishi Dr.Mercola Vitamins D3 & K2 yanaonekana wazi kwenye lebo. Chupa hiyo ina vidonge thelathini ikionyesha wingi wa matumizi. Bidhaa hii inaonekana kuwa ni nyongezo ya chakula yenye vitamin D3 and K2.Inaweza kutumika kusaidia afya ya mifupa na kinga ya mwilini.

Kuna sanduku la dawa lenye jina Bio Nutrition Vitamin D-3 limeandikwa kwa line international units twelve thousand na manufaa yake kama vile kuimarisha mifupa. Sanduku hili lina rangi ya machungwa' blue na nyeupe likiwa na mimea za kijani chini.

Juu ya meza kuna chupa ndogo ya kiwi, iliyo na lebo ya kijani kibichi. Lebo hio imeandikwa BLUVAX na inabainisha kuwa ni chanjo cha virusi vya ulimi wa bluu kwa kondoo. Pia inataja kuwa imetengenezwa na taasisi ya uzalishaji wa chanjo cha mifugo Kenya, Kenya Verterinary Vaccines Production Institute, huko Nairobi. Chupa hii inaoenekana kama bidhaa ya dawa, iliyoundwa kwa matumizi ya mifugo.

Inaonekana kama kuna vifaa vya hospitali hasa vitanda vya wagonjwa vilivyopangwa katika chumba. Mtu mmoja ambaye huenda ni mfanyikazi wa afya, anaonekana akipanga au kusafisha mojawapo ya vitanda. Kuna mabango mawili yenye nembo ya Mozzart Bet na ujumbe unaosomeka kusudia huduma zetu za afya na supporting our health care facilities , kuashiria udhamini au msaada.

Mwanamke amevalia barakoa ya kijani akiwa amembeba mtoto mdogo. Mtaalamu wa afya akiwa amevalia glavu za buluu anampa mtoto huyo dawa kwa kutumia sindano bila mshipa. Mtoto mchanga amevaa kofia ya pink na nguo akionekana akipokea dawa. Hali ya jumla inaashiria tukio la chanjo au utoaji wa dawa kwa mtoto mchanga katika kituo cha afya.

Mtoto mdogo anapewa chanjo. Mama mmoja anashikilia mtoto wake huku mtu mwingine akimpatia chanjo. Inaonekana tukio hili linafanyika nje labda katika kituo cha afya au eneo la kliniki ya rununu. Watu wengine wameweza kuonekana kwa nyuma wakionyesha kuwa kuna shughuli nyingine zinazoendelea.

Mtoto mchanga anaonekana amelala kitandani labda hospitalini. Amevaa diaper na fulana nyeupe akionekana kulia. Kuna vifaa vya matibabu karibu na kitanda vikionyesha uangalizi wa matibabu. Kitanda kimefunikwa na blanketi za rangi mbalimbali. Mazingira yanaonekana ya ndani yenye kuta za rangi ya waridi.

Inaonekana kuna ofisa wa afya aliyevaa glavu nyeupe akimpa msichana mdogo chanjo begani. Msichana huyo anaonekana akitabasamu kidogo akionyesha ujasiri. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya wazi na jua, likionyesha kuwa tukio hili linafanyika nje. Kwa jumla picha inaonyesha umuhimu wa chanjo cha afya kwa umma

Vidonge na vifaa vya matibabu vimepangwa juu ya hati iliyoandikwa neno Malaria. Vidonge vyeupe na vya bluu vimeenea kwenye uso, pamoja na bomba la sindano na chupa ya dawa. Hati hiyo inaonekana kutoa maelezo juu ya utambuzi na matibabu ya Malaria. Mpangilio wa vitu unaonyesha mada ya matibabu au utafiti wa magonjwa.

Mwanamke anaonekana ameketi kitandani, labda hospitalini akiwa ameshika mtoto mdogo. Mwanaume amesimama karibu naye akionekana akimsaidia au akihudumia mtoto. Mazingira yanaonekana kuwa wadi ya hospitali na vitanda vingine vinaweza kuonekana kwa nyuma. Nguo za kitanda na vifaa vya matibabu, vinaonyesha mazingira ya utunzaji wa afya.

Mkono unaonekana kuwa na jeraha ndogo lilofanana na kidonda katikati yake. Ngozi inayozunguka jeraha inaonekana kuwa vipele vidogo au matuta. Sehemu ya juu ya mkono imefunikwa na nguo yenye muundo wa rangi. Inawezekana kuwa jeraha hili ni matokeo ya sindano au chanjo.

Kituo cha kunawa mikono cha muda kinaonekana kikiwa kimewekwa nje. Kina chombo kikubwa cha bluu cha maji kilichowekwa juu ya stendi ya mbao, na sinki ndogo chini yake. Chupa ya sabuni ya maji pia inaonekana imewekwa kando ya chombo cha maji, na kuna ndoa mbili chini. Moja kwa ajili ya maji chafu, na nyingine kwa ajili ya takataka. Hii inaweza kuwa kituo kilichowekwa katika eneo la umma.

Mtu anaosha mikono yake kwa kutumia kituo cha kunawa kinachobebeka. Kituo hicho kina chombo cha buluu kilichoandikwa washing facility na bomba la maji. Sabuni imewekwa kwenye chombo kidogo karibu na kituo hicho. Eneo linaonekana kuwa la nje labda sehemu yenye udongo na mawe.

Mikono hii inaonekana wazi ikionyesha vidole vilivyopoteza sehemu zao za ncha. Ngozi inaonekana kuwa na mikunjo mingi na na vena zinazoonekana wazi zikionyesha umri au kazi ngumu. Inaashiria kuwa huenda mtu huyo amekabiliwa na hali ngumu au ana umri mkubwa.

Mwana michezo anaonekana ameketi kwenye nyasi ya uwanja akionyesha dalili za maumivu amevaa jezi ya michezo yenye nambari thelathini na mbili na ameshika mguu wake uso wake unaonyesha maumivu makali huku akipiga kelele. Nyasi ya kijani kibichi ya uwanja inaonekana nyuma yake ikiashiria mazingira ya mchezo.

Ngumi kali inatua usoni mwa bondia ikimtupa kichwa chake nyuma na kupotosha sura yake. Bondia aliyeathirika anaonekana akiumia sana huku macho yake yakiwa yamefumba kutokana na athari. Mkono wa bondia anayetoa ngumi umevalia glovu ya blue wakati mpinzani wake amevaa glovu nyekundu. Huu ni wakati mkali wa mapambano la ngumi ukionyesha kasi na nguvu za mchezo huo.

Mwendesha baiskeli anaonekana amesimama kando ya barabara akishikilia mgongo wake. Amevaa mavazi ya kuendesha baiskeli ikwemo kofia ya chuma na kaptura fupi. Baiskeli yake nyeusi imesimama karibu naye. Inaonekana kama anapata maumivu ya mgongo baada ya kuendesha baiskeli.

Kona ya mpira wa wavu imeonekana ikiwa na wavu mwekundu, mweupe na bluu. Nguzo yake ni ya kijani kibichi na imesimama imara. Mbingu ya bluu isiyo na mawingu inaonekana nyuma.

Shina hili linaonyesha mmea wa ndizi ukiwa na ndizi changa. Ndizi hizi ni za kijani kibichi na zimekusanyika pamoja kwenye mkungu mmoja. Chini ya mkungu kuna ua la ndizi lenye rangi ya zambarau. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mmea wa ndizi yanaonekana kwa nyuma, huku mengine yakiwa yameanza kukua na kugeuka rangi ya kahawia. Mwanga wa jua unaonekana kuangaza sehemu ya juu ya mmea.

Miti mirefu yenye majani mengi yanaonekana yakijaza sehemu kubwa ya fremu. Matawi yaliyojaa majani yameungana yakifanya kifunikio cha asili. Mwanga wa jua unaonekana ukiangaza kutoka nyuma ya majani ukiunda seal white .Inaonekana kama sehemu ya msitu mnene au eneo lenye mimea mingi.

Mazingira haya yanaonyesha mti wa mpaipai uliosimama wima ukiwa umebeba matunda mengi mabichi. Majani yake makubwa yanatoa kivuli na baadhi ya matunda yameanza kuiva yakibadilika rangi. Mwanga wa jua unaonekana kupitia majani ukiunda amiale inayoangaza.

Mmea unaozaa maua ya rangi ya zambarau nyepesi, umeangaziwa kwa karibu. Majani yake ni makubwa na yana rangi ya kijani iliyokolea huku shina likionekana kuwa na miiba midogo. Baadhi ya maua bado ni machipukizi yakionyesha ukuaji wa mimea. Hali ya hewa inaonekana kuwa kavu kutokana na vumbi kwenye majani na mmea huu unaweza kuwa wa aina ya mnafu au jamii yake.

Mti wenye matawi mengi na majani mabichi umesimama katikati ukitoa kivuli ardhini. Mwangaza wa jua unapenya kupitia majani na kuunda vivuli vilivyotawanyika chini. Nyuma ya mti huo kuna miti mingine mingi inayounda msitu mdogo au bustani. Inaonekana ni eneo la asili au bustani, iliyotunzwa vizuri yenye mimea mingi.

Mti mkubwa wenye majani mabichi unasimama katikati ya picha, ukifanya kivuli kinachofunika sehemu kubwa. Mwanga mkali wa jua unapenya kupitia majani, ukiunda miale ya mwanga inayovutia. Chini ya mti, kuna miundo isiyoeleweka na uzio mdogo, ikionyesha mazingira ya shamba au nyumbani. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua, ikionyesha siku nzuri ya nje.